Mwanafunzi au mfanyakazi akifanya kazi kwenye kompyuta yake ya mkononi katika ofisi yenye mwanga mwingi. Kwenye skrini ya kompyuta kuna video ya mwanamke akifundisha kitu kwenye ubao mweusi. Mtu anayetumia kompyuta anaandika kwenye daftari lake akionyesha kuwa anajifunza au anaandika madokezo. Nyuma yake kuna watu wengine kadhaa pia wakifanya kazi kwenye kompyuta zao.

Msichana mdogo mwenye nywele za kupinda ameketi mbele ya kompyuta ndogo na kuangalia skrini kwa umakiini. Amevaa sweta ya shingo ya juu ya rangi ya kijivu na ana kalamu mkononi akionyesha kuwa anajifunza au kufanya kazi. Nyuma yake kuna gitaa ikiashiria kuwa na shughuli nyingine za burudani au masomo.

Kundi la vijana watatu wakiwa wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato wakionyeshwa mazuri ya kujifunza kufanya kazi pamoja. Mwanamke mmoja amekaa mbele ya kompyuta akifanya kazi kwa umakini, huku wanaume wawili wakimwangalia labda wakimsaidia au kujifunza kutoka kwake. Wanaonekana kuwa katika nafasi ya ofisi au chuo kikuu.

Mtu anatumia kompyuta kibao na kalamu ya kiditali huku ikionekana kuwa na taswira za kidijitali za elimu zinazoelea angani juu ya kifaa hicho. Taswira hizo ni pamoja na kofia ya kuhitimu, kompyuta mpakato, kitabu linzi ya kukuza na ikoni zingine zinazohusiana na elimu mtandaoni. Mandhari ya nyuma ni nyeusi na kuna mwanga wa samawati unaoashiria teknolojia na ubunifu wa kidijitali.

Mchoro unaoonyesha watu wanne, wawili wanaume na wanawake wawili wameketi kuzunguka duara. Katikati ya duara hilo kuna globu ya dunia ikiashiria uhusiano wa kimataifa au elimu. Chini ya globu kuna milundo miwili ya vitabu ikionyesha umuhimu wa kujifunza au maarifa.

Mwalimu na wanafunzi watatu wamekusanyika karibu na kompyuta mpakato darasani. Mwalimu ambaye amevaa shati jeupe na tai, anaonekana akieleza jambo fulani kwenye kompyuta. Wanafunzi ambao wamevalia sare, wanatazama kwa makini na mmoja wao anaonekana akishikilia kalamu. Kwa nyuma, kuna mwanafunzi mwingine ameketi mezani na madirisha yanaonekana yakiruhusu mwanga kuingia darasani.

Mikono ya mtu ikitumia kipanya na kigodi ikiwa na onyesho la kieletroniki na kusoma ya kielektroniki juu yake. Skrini pepe inaonyesha aikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya mtandaoni. Kama vile computer ndogo, spika na nyumba. Mwangaza wa buluu unatoka kwenye onyesho hilo ukiangazia mikono na vifaa. Picha hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao na teknolijia.

Alama ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kidijitali. Inaonyesha kompyuta mpakatao ambayo iko katikati ya picha na skrini yake inaonyesha picha ya wanafunzi na walimu wakiwa darasani au wakishiriki katika shughuli za kujifunza; ikionyesha mazingira shirikishi ya kujifunza mtandaoni.

Dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa mbali. Kompyuta kubwa kibao inaonekana katikati ikionyesha maudhui ya masomo. Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya kompyuta kibao kwa sheria ya mafanikio ya kielimu. Wanafunzi wawili wamechorwa wakiwa wametulia na kujifunza kwa kutumia vifaa vyao vya elektroniki huku vitabu na mimea vinaonekana kama mapambo.

Mwalimu mwanaume anasimama karibu na wanafunzi wawili. Mwanafunzi wa kike na kiume wamekaa mbele ya kompyuta ndogo, wakionekana kujifunza kufanya kazi pamoja. Mwalimu anainama kidogo, akionekana kuwasaidia na kuwaeleza wanafunzi. Kuna karatasi na vifaa vya kuandika kwenye meza. Nyuma yao kuna bango la erufi za alfabeti lililotandikwa ukutani.

Mschana mdogo anaonekana akijifunza au akifanya masomo ya mtandaoni. Ameketi kwenye meza yenye kompyuta mapakato na kitabu wazi akionyesha kichwa ndani ya kitabu hicho. Nmevaa vipokea sauti visiyvo na waya na anaonekana makini. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na mimea ikionyesha mazingira ya nyumbani au shule.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na tai ya bluu ameketi mezani. Anatumia kifaa kinachoonekana kama kompyuta kibao akishikilia kwa kidole chake. Mezani pia kuna daftari na kalamu pamoja na kitu kingine chenye muundo wa miraba. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya nyumba au ofisi, hii kiashiria somo la kidijitali.

Mume wawili wanashirikiana katika kazi au somo. Mwanaume mwenye nywele za dhahabu na shati jeupe na mikono mirefu ana elekeza kwenye kompyuta ndogo aki onekana aki eleza jambo fulani kwa umakini. Mwanaume mwingine mwenye ndevu na shati la kijivu anasikiliza kwa makini huku ana andika kwenye daftari lake . Mezani kuna kikombe, kompyuta ndogo na daftari zikiashiria mazingira ya somo la kidijitali.

Taswira ya masomo ya mtandao, ikionyeshwa na kompyuta ndogo iliyo na vitabu vingi vinavyotoka kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta hiyo kuna kitabu kingine kilichopunguka na mwandiko, pamoja na mchoro wa duara unaoonyesha asilimia. Muundo huu wa picha unawakilisha elimu ya kidijitali, na upatikanaji wa maarifa kupitia teknolojia.

Ndani ya maktaba ya kidijitali au vitabu mtandaoni. Simu mahiri imewekwa juu ya meza na kutoka skrini yake yametoa makabati kadhaa yaliyojaa vitabu ikionyesha kuwa vitabu vingi vinaweza kuhifadhiwa na kupatikana kupitia kifaa kimoja. Karibu na simu, kuna kikombe cha kahawa na penseli kuashiria mazingira ya kusoma au kufanya kazi.

Mwanafunzi amegemea kompyuta ndogo na kuchukua madokezo. Kwenye skrini, inaonekana mwalimu akifundisha kwa mbali kupitia mtandao. Mwalimu anaonekana akizungumza mbele ya ubao mweupe na rafu za vitabu akitoa somo kupitia mtandao. Mwanafunzi amevaa shati lenye miraba na anaonekana akichukua maelezo muhimu kwenye daftari.

Mwanaume mwenye nywele nyeusi zilizosokotwa ameketi kwenye kiti kirefu mbele ya meza ndogo. Anatumia kompyuta ndogo iliyowekwa mbele yake kwenye meza. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao iliyojaa vitu mbalimbali, ikiwemo pakiti za kahawa. Mwanaume huyo amevaa fulana ya kijivu, kaptura nyeusi na begi ndogo imeninginia begani mwake. Mazingira yanaonekana kuwa yakisasa na safi labda ni mkahawa ama nafasi yakufanyia kazi.

Mwanamke kijana mwenye tabasamu anajifunza nyumbani. Ameketi kwenye meza akiandika kwenye daftari, huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Nywele zake ni fupi na zina masega na amevaa shati la rangi ya chungwa. Nyuma yake kuna televisheni kubwa ikionyesha mazingira ya kawaida ya nyumbani. Picha hii inatoa hisia ya utulivu na umakini, ikionyesha mwanamke huyu anajishughulisha na majukumu yake.

Kompyuta ndogo imefunguliwa na kunyesha mkutano wa video skrini y a kompyuta inaonyeshanyuso tisa za watu tofauti zikiwa zimepangwa katika gridi wakionekana wakishirini katika mkutano huo wa mtandaono mkono wa mtu u aonekane uko hapa kibodi cha kompyuta zikionyesha mtu huyu anashiriki kikamilifu. Kompyuta imewekwa kwenye meza ya mbao picha hii inaonyeshanyuso jinsi teknolojia inavyotumika kwa mkutano ya mbali.

Mcohoro unaoonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au elimu ya kidigitali. Ina kompyuta kama jitohu ikizungukwa na vitu mbalimbali vinavyohusiana na kujifunza kama vile vitabu, balbu ya wazo, kalenda na faili za kidigitali. Pia kuna ikoni ya video na picha ya mwalimu kuashiria mwingiliano wa kidigitali.

Kompyuta mpakato imewekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari ya rangi ya bluu iliyokolea, yenye michoro ya kielektroniki na ikoni mbalimbali. Ikoni hizo zinawakilisha vipengele mbalimbali vinavyohusiana na teknolojia na elimu kama vile, vitabu, kofia ya kuhitimu, video na wingu. Picha hii inawakilisha dhana ya elimu mtandaoni.

Msichana ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo akiangalia video ya nafunzi. Dawati lake lina vifaa mbalimbali vya masomo kama vile vitabu, madaftari na simu ya mkononi. Hii inaashiria mazingira ya kujifunza mtandaoni au kazi kutoka nyumbani. Picha hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika elimu na maisha ya kisasa.

Mwanaume anatazama kompyuta mpakatao ilio wazi kwenye meza ya mbao. Kwenye skirini ya kompyuta Kuna picha ya mwanaume mwingine akichora grafu ya chati ya na pao alama ya wazo kwenye ubao mweupe kuashiria anaweza kuwa anatoa somo au mada.

Mwanamke, aliyevaa sari ya manjano na vipokea sauti masikioni, anafundisha au kushiriki katika kikao cha mtandaoni. Anaangalia kamera na kuonekana akipunga mkono huku akitabasamu, akionyesha mawasiliano. Mbele yake kuna vitabu vilivyowazi na karatasi.

Mwanamke mwenye nywele za dhahabu zilizosokotwa akifanya mawasiliano ya video. Ameketi kwenye meza ya mbao na kompyuta mpakato mbele yake, huku simu ya mkononi ikiwa karibu. Anaonekana akipunga mkono na kutabasamu, labda akisalimia mtu upande wa pili wa simu. Kwa nyuma kuna viti vya mbao na rafu za vitabu, ikionyesha kuwa yuko ndani ya nyumba au cafe .

Kompyuta ndogo iliyowazi skrini yake ikionyesha picha ya rafu za vitabu zilizojaa vitabu mbalimbali. Vitabu hivyo vimepangwa Kwa utaratibu kwenye rafu za mbao zikionyesha maktaba au mkusanyiko wa machapisho ya kidijitali. Picha hii inawakilisha dhana ya maktaba au mtandaoni au elimu Kwa njia ya kidijitali . Kompyuta ndogo imewekwa kwenye sehemu nyeupe ikiangazia Skrini na yaliyomo.

Mru anatumia kompyuta akiangalia mwalimu anayefundisha kupitia mtandaoni kwenye skreeni kubwa. Mwalimu anaonekana akitoa somo huku ubao wa kijani wenye fomula na michoro ukiwa nyuma yake ikionyesha dhana ya darasa la mtandaoni. Mwalimu anaandika madokezo akionyesha ushiriki wake katika somo.

Kundi la watoto wa kike wakiwa wamevaa sare za shule za rangi ya buluu nyepesi. Wakitumia kompyuta mpakato darasani au katika kituo cha kujifunza. Watoto watano wametulia kwenye meza ndefu, kila mmoja akiwa na kompyuta mpakato ndogo ya rangi nyeupe au fedha mbele yake. Wanaonekana wamejikita katika shughuli zao labda wakijifunza, wakiandika au wakifanya mazoezi ya kompyuta. Nywele zao zimesukwa kwa mitindo mbalimbali.

Wasichana wawili wamekaa kwenye dawati darasani. Msichana mmoja anaonyesha kitu kwenye kompyuta kibao kwa mwenzake anayeonekana anazingatia sana. Wote wawili wanaonekana kuwa wanafunzi na wanatumia teknolojia katika masomo yao. Mandhari ya nyuma inonyesha dara lenye ubao na madawati mengine.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza nyeupe akitumia kompyuta mbali kwa ajili ya masomo ya mtandaoni kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayeonekana akifundisha msichana ana kalamu mkononi na anaonekana akichukua maelezo kwenye kitabu chake madirisha makubwa yalio na mapazia meupe yaliowazi yanaonyesha mwangaza wa asili mazingira yanaonyesha utulivu na kujifunza kwa umakini.

Wasichana watatu wakitumia kompyuta mpakato wakiwa wameketi nje labda bustanini au sehemu yenye miti. Msichana wa kushoto ana nywele ndefu za kahawia iliyokolea, amevaa koti la kijani kibichi na anaonekana akitazama skrini ya kompyuta mpakato.

Mtu aliyevaa shati ya buluu ameshikilia balbu ya taa iliyowashwa ambayo ndani yake kuna kofia ya kuhitimu. Balbu io imezungukwa na ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu na maarifa kama vile vitabu, vyeti na masomo ya sayansi. Kompyuta mpakato inaonekana mbele ya mtu huyo ikionyesha dhana ya kujifuza kidijitali au uguduzi. Picha inawakilisha wazo la elimu, uguduzi au maarifa.

Mwanamke na mtoto mdogo wamekaa kwenye meza, wakisoma au kufanya kazi ya shule pamoja. Mwanamke huyo anaonekana akimsaidia mtoto. akimwongoza kwa mkono wake huku wakitazama kitabu kilicho wazi. Meza imejaa vitabu ,madaftari na kalamu, ikionyesha mazingira ya kujifunza. Taa ya mezani imewekwa karibu nao ikitoa mwanga wa kutosha katika shughuli zao.

Wasichana wawili wenye nywele ndefu zenye rangi ya dhahabu wamekaa kwenye dawati la mbao huku mbele yao wakiwa na kompyuta ndogo. Wasichana wote wawili wanatabasamu na kumwangalia mpiga picha wakiashiria furaha na urafiki. Kwa nyuma wanafunzi wengine wanaonekana wakisoma wakiashiria mazingira ya darasa au maktaba. Picha hii inatoa hisia ya kujifunza kuzishirikiana mazingira chanya ya elimu.

Msichana mdogo labda mwanafunzi akitumia kompyuta kibao na kalamu ya digtali. Juu ya kompyuta kibao kuna hologramu inayoangaza dunia iliyozungukwa na ikoni zinazohusiana na elimu kama vile kofia ya kuhitmu, kitabu na gear ikiashiria dhana ya masomo ya mtandaoni. Msichana anaonekana ametulia na anajishughulisha na elimu ya mtandaoni.

Mchoro wa rangi za maji, unaoonyesha vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu ya kujifunza, vikiwa vimepangwa kuzunguka kompyuta mpakato katikati. Juu ya kompyuta mpakato kuna vitabu viwili vilivyo wazi, kulia kuna penseli ya njano na chini yake kuna kifutio na penseli nyingine yenye rangi ya nyekundu.

Mwanamke mwenye nywele zilizonyooka na anayeonekana akiwa makini anafanya kazi yake kwenye kompyuta mpakato. Amevalia sweta nyekundu na anaonekana kujishughulisha na kazi yake. Anakaa kwenye kiti cha ofisi na meza yake ina kioo kikubwa kinachomuangazia kompyuta yake. Mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa ofisi na kuna mwangaza mzuri unaotoka dirishani.

Mtu anatumia kompyuta mpakato kutazama somo au mhadhara mtandaoni. Skrini ya kompyuta inaonyesha mwalimu akifundisha mbele ya ubao mweupe huku rafu ya vitabu ikionekana nyuma yake. Mtu huyu ameketi katika mazingira yanayoonekana kuwa sebule au chumba cha kulala na sehemu ya kochi au kiti inaonekana nyuma. Picha hii inawakilisha jinsi teknolojia inavyotumika kuwezesha kujifunza kwa mbali au kutoka nyumbani.

Mtu anatumia kompyuta ndogo iliyoweka kwenye meza nyeupe ya duara. Mikono ya mtu inaonekana ikichapa kwenye kibodi cha kompyuta na kuna kikombe cha kahawa karibu na kompyuta. Upande wa kulia wa picha kuna michoro ya kidijitali inayoashiria elimu, teknolojia na ujifunzaji, ikiwemo ikoni za kompyuta, vitabu, kalamu na ubongo wenye atomi .

Mtoto mdogo aliyevaa shati la mistari na vipokea sauti vya bluu anajifunza kupitia kompyuta. Mtoto huyo anaonekana ame egemea meza huku akiandika kwenye daftari lake akifuatilia somo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anayefundisha na wanafunzi wengine watatu wanaoshiriki katika somo la mtandaoni. Hii ina ashiria mazingira ya kujifunza kwa mbali au shule ya mtandaoni ambapo wanafunzi wanatumia teknolojia kupata elimu.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa chuma. Kitanda cha chini kina godoro lililo funikwa kwa shuka nyeupe safi, na taulo zilizo kunjwa vizuri. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na linaonyesha mtazamo wa inje wa majengo na miti. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi, labda chumba cha hosteli au bweni.

Ukumbi mkubwa uliojaa wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevaa sare za shule au za chuo. Wanafunzi wameketi kwenye madawati na viti vilivyo pangwa kwa safu zinazo panda juu, wakionyesha kuwa ni ukumbi wa mihadhara au mkutano. Kuna jukwaa au eneo la mbele ambalo halionekani wazi, na mwanga unakuja kutoka upande wa kushoto wa juu.

Chumba kidogo kinachoonekana cha kulala chenye samani chache muhimu. Kitanda kimoja kimefunikwa kwa shuka la rangi ya samawati nyepesi na blanketi iliyokunjwa imewekwa kichwani mwa kitanda. Pembeni kuna meza ndogo ya mbao yenye kiti cheusi na juu ya meza kuna chombo chenye maua ya rangi mbalimbali.

Chumba cha kulala kilichopangwa kwa ajili ya watu wengi labda hosteli au bweni. Kuta zimepakwa rangi ya manjano na kuna mapazia ya samawati yenye michoro meupe kwenye dirisha kubwa. Katikati ya chumba kuna meza ndogo ya kusomea yenye viti viwili na pande zote mbili kuna vitanda viwiliviwili vya ghorofa vilivyotandikwa shuka nyeupe na za mistari.

Kundi la watoto wakiwa wamekaa kwenye meza kubwa ya mbao ndani ya maktaba au chumba cha kusoma. Baadhi ya watoto wanashika vifaa vya kielektroniki vinavyoonekana kuwa kompyuta za mkononi au kompyuta ndogo, wakionyesha kujifunza kwa kutumia teknolojia. Rafu za vitabu zilizojazwa zinaonekana nyuma, zikionyesha mazingira za kujifunzia.

Chumba chene vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyeusi. kila kitanda kina magodoro meupe na shuka safi na viko tayari kutumiwa. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya zambarau isiyokolea na sakafu inaonekana kuwa ya mbao. Chumba hiki kinaonekana kuwa chumba cha kulala cha watu wengi labda katika hosteli au bweni.

Chumba chenye vitanda vitatu kila kimoja kikiwa kimefunikwa na shuka la kijani. Juu ya kila kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia kikionyesha kinga dhidi ya mbu au wadudu wengine. Kuta za chumba zina rangi ya kijani kibichi na kuna picha zilizoning'inia ukutani. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao na chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Chumba cha kulala chenye mwanga mwingi na mpangilio rahisi. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka nyeupe safi na kimefunikwa na chandarua jeupe chenye michoro ya samawati. Kuta zimepakwa rangi nyepesi na sakafu ina vigae vyenye michoro ya rangi ya kahawa na njano. Kuna dirisha linaloruhusu mwanga wa asili kuingia na taulo zimening'inia ukutani upande wa kushoto.

Idadi kubwa ya wanafunzi au watahiniwa wakiwa wamekaa kwenye viti na meza katika chumba kikubwa. Wote wameangalia mbele wakionyesha kuwa wako katikati ya mitihani au darasa muhimu. Mazingira yanaonekana kuwa chuo kikuu au shule, na mpangilio wa viti unaonyesha utaratibu mkali. Picha inatoa taswira ya utulivu na umakini unaohitajika wakati wa mihani.

Vijana kadhaa, wanafunzi wakiwa wamejishughulisha na masomo yao ndani ya maktaba, wamekaa kwenye meza wakisoma vitabu na kuandika kwenye madaftari wakionyeha umakini wao. Rafu za vitabu zilizojazwa zinaimekana nyuma zikionyesha mazingira inayofaa kwa kufunzwa, inaonekana kama program ya kusoma au kikundi cha masomo.

Chumba cha kulala chenye muundo wa kisasa na mpangilio wa nafazi ndogo. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka zenye michoro na kina rafu ya vitabu na vitu vingine kichwani. Kwa upande wa kulia, kuna dawati lenye kompyuta ndogo na taa ya mezani ikionyesha eneo la kujisomea au kufanya kazi.

Darasa tupu lenye viti vingi vya wanafunzi lenye meza ya kuandikia. Viti hivi vimepandwa kwa safu nadhifu vikiangalia upande wa muta isiyo na kitu ambayo inaweza kuwa bodi au skrini. Kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba. Darasa linaonekana kuwa safi na tayari kwa ajili ya wanafunzi.

Maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu iliyopangwa kwa majaribio au shughuli za kimada. Kwenye meza kuna vifaa mbalimbali vya maabara ikiwemo beseni ndogo la kuzamia na chupa. Chini ya meza kuna makabati yenye milango ya rangi nyeupe na kahawia na kando kuna viti vitatu vya maabara.

Jumba kidogo cha kulala chenye kitanda kimoja kilicho pangwa vizuri, kitanda kina shuka ya rangi ya waride na blanketi ya miraba ya bluu na nyeusi, pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo la kujifunzia kufanya kazi likiwa na kiti cheupe chenye sehemu ya nyuma ya rangi nyekundu, jumba kina ukuta zisizo na rangi nyingi na sakafu inaonekana kuwa mbao vigae vya rangi nyeusi, mpangilio huu unaishiria jumba cha kulala cha wanafunzi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wanawania mpira kwenye uwanja wa udongo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya chungwa, huku mwingine amevaa jezi ya rangi ya njano na bluu. Mpira unaonekana ukiwa mbele yao na kuna vumbi linalotimuka chini. Kwa nyuma kuna watu na hema ya rangi ya chungwa, ikionyesha kuwa kuna mashabiki au tukio.

Chumba kinaonekana kama eneo la kusubiria. Kuna viti vyeusi vilivyopangwa kuzunguka meza ndogo ya kahawa yenye rangi nyekundu iliyokolea. Madirisha yana mapazia yenye mistari nyekundu na nyeupe. Na kuta zina rangi nyekunde upande moja. Pia kuna mabango mawili marefu yamesimama yakionyesha picha na habari, labda yanatangaza huduma au bidhaa. Sakafu ina vigae vya mchoro.

Lango kuu la kuingia chuo kikuu cha Kenyatta mojawapo ya vyuo vikuu vikubwa na maarufu nchini Kenya. Lango limejengwa kwa mtindo wa kisasa na wa kuvutuia likiwa na rangi za buluu na nyeupe ambazo zinaweza kuwa rangi rasmi za chuo kikuu. Juu ya lango kuna nembo ya chuo kikuu na jina Kenyatta University limeandikwa kwa herufi kubwa. Muundo wa lango una matao kadhaa na nguzo nyeupe.

Maabara ya kisasa na safi yenye meza nyingi za kazi. Meza hizo zina sehemu za juu yenye rangi ya kijivu na fremu za chuma huku kabati za buluu zikiwa zimeunganishwa kwenye baadhi ya meza. Kuna sinki na mabomba ya maji kwenye baadhi ya vituo vya kazi ikionyesha vifaa vya maabara. Madirisha makubwa yanayoangalia nje yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba cha kulala au bweni, chenye vitanda vya ghorofa. Msichana mmoja amekaa kwenye kitanda cha juu akitumia simu yake, huku mwingine akisimama karibu na kabati lililofunguka naye pia akitumia simu. Kabati linaonekana kuwa na nguo na viatu vilivyopangwa. Chini ya kitanda cha ghorofa, miguu ya mtu mwingine inaonekana ikiwa imelala.

Ukumbi mkubwa wa kisasa uliopangwa kwa ajili ya mkutano, kongamano au hafla nyingine. Ukumbi umejaa viti vingi vyeupe vilivyofunikwa na nguo nyeupe, vikiwa vimepangwa kwa safu ndefu zinazoelekea jukwaani au eneo kuu la mbele.

Ndani ya darasa au ukumbi wa shule ukiwa na ubao mweusi mkubwa uliojaa maandishi ya chaki. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya buluu na chini kuna michoro ya rangi nyeusi ikionyesha mazingira ya kujifunzia. Upande wa kulia kuna rundo la masanduku na viti vya mbao vilivyopangwa vikionyesha matumizi mbalimbali ya nafasi hiyo. Dari ina muundo wa mbao unaonekana wazi ukionyesha ujenzi rahis wa jumba.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama bweni au chumba cha kulala cha pamoja, chenye vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Vitanda hivi vina magodoro meusi na matandiko ya rangi mbalimbali yaliofungashwa kwa plastiki. Ukuta wa nyuma umepakwa rangi ya kijani na manjano. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Kundi la watu takribani kumi na wanne wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama mbele ya basi. Wengi wao wamevaa tisheti nyeupe au nyekundu na baadhi yao wameshika vikombe au tuzo wakionyesha ishara za furaha na ushindi. Katikati ya kundi mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa bashasha. Basi lilipo nyuma yao linaonekana kuwa la kisasa na linaweza kuwa linatumika kwa usafiri wa timu au kikundi.

Jengo refu la ghorofa nyingi. Muundo wa jengo unaashiria kuwa inaweza kuwa shule au hosteli. Jengo hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na limepakwa rangi mpya. Mandhari ya nje inaonyesha anga ya buluu na mti mdogo mbele ya jengo.

Chumba kidogo chenye kitanda cha ghorofa kimoja kikiwa na matandiko ya rangi nyekundu na buluu. Kwenye kona karibu na dirisha lenye mapazia ya kahawia, kuna kabati ndogo ya mbao. Kuta za chumba zina rangi ya buluu. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala cha wanafunzi au mahali pa malazi rahisi. Dirisha linaingiza mwanga wa asili.

Chumba kikubwa ambacho kinaonekana kuwa chumba cha kulala, cha pamoja au mbweni. Ndani ya chumba hicho kuna vitanda kadhaa vya mbao vilivyo pangwa kwa mstari, kila kitanda kina gondoro na matandiko yake nabaadhi vinamito. Ukuta mmoja umepakwa rangi ya zambarau na ukuta zingine ni nyeupe.

Chumba kidogo cha kulala chenye nafasi finyu, kitanda kimoja kimetandikwa kikiwa na matandiko yenye michirizi ya rangi nyeusi na nyeupe na blanketi nyekundu yenye miraba. Kando ya kitanda upande wa kushoto kuna meza dogo ya kujisomea, dirisha inaonekana kuelekea nje likiruhusu mwanga kuingia ndani ya chumba. Picha hii inaonyesha mazingira ya wanafunzi.

Chumba chenye vitanda viwili vya kawaida na moja ya ghorofa, vyote vikiwa na magodoro ya rangi ya zambarau. Vitanda vimetengenezwa kwa mbao na vinaonekana kuwa imara. Chumba kina pazia meupe kwenye madirisha na sakafu inaonekana kuwa na rangi isiyoiva. Hali hii inaweza kuwa chumba cha kulala cha bweni, hosteli au chumba cha watoto wengi.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya bluu akijaribu kumzuia mchezaji wa jezi ya machungwa ambaye anapiga chenga mpira. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo. Uwanja unaonekana kuwa umepakwa rangi nyekundu na bluu na kuna viti vya watazamaji nyuma.

Chumba chenye kitanda kimoja cha ghorofa kilichotengenezwa kwa chuma cheusi. Vitanda vyote viwili vina magodoro ya buluu na matakia mawili yenye rangi ya waridi. Pembeni mwa kitanda, kuna meza ndogo ya mbao na kiti cheusi, ikionyesha eneo la kujifunza. Chumba kina ukuta nyeupe na dirisha dogo juu ikionyesha mwanga wa asili. Mazingira haya yanaweza kuwa chumba cha bweni au hosteli.

Darasa tupu la chekechea au shule ya msingi ikiwa na meza na viti vidogo vya rangi mbalimbali. Kwenye kuta kuna chati za elimu na mabango yakionyesha kuwa ni mahali pa kujifunzia. Pia kuna rafu zilizo na vitu mbalimbali vilivyopangwa vizuri. Darasa linaonekana kuwa safi na limetayarishwa kwa ajili ya wanafunzi labda baada ya masomo au kabla ya kuanza kwa siku ya shule.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au darasa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa mistari. Viti na meza ni vya mbao na chuma, vikiwa vimepangwa kuelekea mbele ya ukumbi, ambapo kuna ubao au skrini ya projector . Dari ina taa nyingi za mraba zenye kutoa mwangaza wa kutosha na kuna madirisha makubwa upande wa kushoto, yanayoingiza mwanga wa asili.

Mwalimu mmoja mwanaume amevaa mavazi meusi amesimama katikati ya watoto. Watoto hao wamelala chini kwenye meza ndefu, wengine wakiwa wameifunika nyuso zao. Chumba kinaonekana kama darasa, chenye michoro na mabango yakining'inia ukutani. Ukuta unaonekana kuwa wa mabati yaliyopakwa rangi ya buluu.

Ndani ya ukumbu mkubwa wa mikutano au tamasha na umejaa watu. Viti vimepangwa kwa safu zinazopanda juu kama vile katika ukumbi wa cinema au jumba la mikutano ili kila mtu aweze kuona jukwaa vizuri. Ukumbi umejaa idadi kubwa ya watu walioketi kwenye viti vya rangi nyekundu .Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao wanaonekana kuwa wanatumia kompyuta ndogo au wanatazama jukwaa.

Kundi la watu baadhi wakiwa wameketi na wengine wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa au ukumbi wa mkutano. Watu hawa wanaonekana kuwa wanafunzi au washiriki wa semina wameketi kwenye viti vya madarasa wakiwa na vitabu mbele yao. Baadhi yao wanatazama mbele, pengine wakimsikiliza mzungumzaji asiyeonekana wazi kwenye picha. Chumba kina madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga wa kutosha kuingia, na taa za umeme pia zimewashwa.

Bweni yenye vitanda vingi vya wanafunzi. Kila kitanda kimefunikwa na chandarua cha kijani kibichi kuashiria hatua za kujikinga na mbu. Paa la chumba linaonekana kuwa na mbao na kuna mwangaza hafifu unaoingia. Mwanafunzi mmoja anaonekana amelala kitandani upande wa kushoto wa picha. Kuna sanduku jeusi lilo na picha ya ng'ombe mbele ya kuhifadhia vitu.

Darasa kubwa lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Dari ina taa nyingi zinatoa mwanagaza na kuna madirisha marefu kwenye upande mmoja wa ukuta. Kuna ubao mweupe mbele ya darasa na mlango mweusi wazi upande wa kulia. Darasa linaonekana kuwa tupu.

Ukumbi mkubwa wa michezo, ukiwa na viwanja vya kuchezea ndani. Kuna viti vingi vya watazamaji, vilivyopangwa kwa safu ndefu, vikiwa na rangi tofauti kama vile bluu, kijani na njano. Watu wachache wanaonekana wakicheza michezo tofauti kwenye uwanja. Ukumbi huu unaonekana kuwa mahali pazuri pa kufanyia mashindano au mazoezi ya ndani.

Chumba chenye vitanda viwili. Kitanda kimoja ni cha gorofa mbili, wakati kingine ni kitanda cha kawaida kimoja. Vitanda vyote vina fremu za chuma na magodoro. Dirisha linaonekana likiwa na pazia lenye mchoro wa majani. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na kimepangwa kwa ajili ya kulala, labda katika bweni au malazi ya wageni.

Chumba kikubwa kinachoonekana kuwa maktaba au chumba cha kusomea chenye watu wengi wakiwa wamejitisha katika kusoma au kufanya kazi. Kuna safu kadhaa za meza ndefu na viti ambapo watu wamekaa na vitabu , madaftari au kompyuta mbele yao.

Darasa la kompyuta ambapo wanafunzi wanajifunza. Wanafunzi wamekaa mbele ya kompyuta zao wakitumia kibodi na panya wakionyesha wanashiriki katika somo la kompyuta. Mwalimu amesimama mbele ya darasa akisimamia na kutoa maelekezo na kuna ubao mweupe nyuma yake. Baadhi ya wanafunzi wamevaa barakoa kuashiria umakini wa afya na usalama. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri kwa ajili ya kujifunza teknolojia.

Bango linatangaza huduma mbalimbali kama vile hosteli, kumbi za mikutano, kantini, maegesho na nafasi za ofisi. Imewekwa nje karibu na uzio wa mawe na chuma huku kukiwa na miti mirefu nyuma yake, nguzo za umeme na nyaya zinazo onekana upande wa kushoto wa picha na barabara ya lami inayopinda ina onekana mbele. Eneo hili linaonekana kuwa utulivu na la kijani kibichi.

Wachezaji wa soka wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyekundu na kijani, ameruka juu akijaribu kupiga mpira kwa kichwa. Wachezaji wengine wako karibu naye wakifuatilia hatua hii. Goli linaonekana nyuma likionyesha kuwa wako uwanjani.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao nyeusi. Kila kitanda kina godoro la rangi ya buluu iliyowekwa na mto wa rangi inayofanana. Chini ya vitanda kuna mikeka midogo ya buluu iliyowekwa . Sakafu ni ya vigae vya rangi ya kahawia. Dirisha lina pazia la mstari mweupe na buluu. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri. Pengine chumba cha kulala au bweni.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa kinachoonekana kama bweni la wanafunzi. Kuna seti tatu za vitanda vya ghorofa vilivyopangwa ndani ya chimba hicho. Seti mbili za vitanda ziko ziko upande wa kulia zikiwa na fremu za chuma zenye rangi nyeusi na magodoro yenye sanda nyeupe na michoro kidogo ya buluu. Kila kitanda kina ngazi ya chuma ya kupandia.

Corridor ndefu inayoelekea mbele na sakafu ya vigae. Upande wa kushoto kuna ukuta wenye madirisha makubwa yanayoakisi mazingira ya nje na mimea iliyopandwa kwenye sufuria. Upande wa kulia kuna kasha refu jekundu, labda mashine ya kuuzia bidhaa, au kabati la kuhifadhi vitu. Mbali mbele corridor linaonekana kuendelea na milango kadhaa inaonekana, huku mimea mingine ikiwa imepambwa katikati.

Maabara ya kisasa ikiwa na meza ndefu zenye sinki na mabomba ya maji. Meza hizi zimetingenezwa kwa nyenzo nyeusi na nyeupe. Zikionyesha usafi na utayari wa matumizi ya kisayansi. Kuna madirisha makubwa ya kuruhusu mwangaza wa asili kuingia ndani ya chumba. Mabara yanaonekana kuwa safi na yameandaliwa vizuri kwa ajili ya kufanya majaribio au somo la kisayansi.

Michezo wa mpira wa kikapu unaendelea ndani ya uwanja. Kuna wachezaji wa kike wawili waliovaa jezi ya tofauti, mmoja rangi ya zambarau na mwingine rangi ya njano wakishindana kumiliki mpira. Mchezaji wa jezi ya zambarau anapiga chenga huku yule wa rangi ya njano akifuatilia Kwa karibu akijaribu kumnyang'anya mpira. Watazamaji na makocha wanaonekana wamekaa pembeni mwa uwanja.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro ya bluu. Kila kitanda cha ghorofa kina ngazi ndogo ya kupandia. Chumba kinaonekana kuwa makaazi ya wanafunzi na kuna mlango upande wa kushoto. Ukuta una rangi ya kijani kibichi na sakafu inaonekana kuwa wazi.

Chumba kikubwa cha kompyuta, chenye madawati mengi yaliyopangwa kwa safu. Kila dawati lina kompyuta iliyowekwa tayari kwa matumizi. Madirisha makubwa yanaonekana ukutani yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri kwa ajili ya masomo au kazi.

Watu watatu wamekusanyika wakikata nyama iliyopikwa au mbichi ndani ya bakuli kubwa la kijani. Wote wamevaa kofia na wanaonekana wakishirikiana katika kazi hii ambayo inaweza kuwa maandalizi ya mlo au sherehe. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nje labda katika kijiji au eneo la makazi.

Mchezo wa mpira wa kijapu unaendelea uwanjani, mchezaji aliyevaa vulana nyekundu Na kaptura nyeusi ameruka juu akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu, wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma wakifuatilia mchezo hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua kali huku vifuuli virefu vikionekana chini

Kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare zinazofanana za shati jeupe na suruali au sketi nyeusi. Wako katika eneo la wazi lenye miti mingi na nyasi. Wanafunzi wengine wamesimama huku wengine wakiwa wameketi chini kwenye nyasi. Wanaonekana kuwa katika hali ya kujifunza au shughuli za nje labda somo la shamba, safari ya shule au mkutano.

Kundi kubwa la watu , wengi wao vijana wakiwa wamekusanyika katika eneo wazi lenye nyasi. Wengi wamekaa chini wakisikiliza au wakishiriki katika shughuli flani, huku baadhi wamesimama . Wamevaa nguo za kawaida na baadhi yao wamevaa kofia.

Kibao lililoandikwa jina la shule limezungukwa na ua. Uwanja wa shule una miti mirefu na bustani zilizopangwa vizuri. Bendera ya Kenya inapepepa juu ya kibao cha shule. Mwanamke mmoja anaonekana akitembea katika njia ya kuelekea shuleni.

Msichana mdogo anaonekana kuwa mwanafunzi akifanya jaribio la sayansi. Ameketi kwenye meza na amevaa miwani ya kinga machoni. Mbele yake kuna vyombo mbalimbali vya maabara. Msichana huyo anaonekana kumimina kimiminiko kutoka kwenye chombo kimoja kwenda kingine, akionyesha umakini na shauku katika kazi yake. Ubao mweusi ulioko nyuma yake una fomyula za kemikali.

Mtoto mvulana mwenye nywele za kizinga amekaa kwenye kiti cha magurudumu na tabasamu pana usoni mwake. Amevaa shaati la kijani na jeans na anashika kitabu kikubwa kilichofunguliwa mikononi mwake. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya darasa au maktaba yenye meza na watu wengine waliofifia.

Mwalimu na mwanafunzi darasani mbele ya ubao mweusi mkubwa. Ubao umeandikwa herufi za alfabeti na maneno yanayoanza na herufi hizo kwa rangi tofauti. Mwalimua ambaye ni mwanamke anaonekana akimwelekeza mwanafunzi herufi kwenye ubao. Mwanafunzi anaonekana akijibu au akijaribu kuonyesha herufi pia.

Watu watatu wamekaa kwenye meza labda kwenye darasa au ukumbi wa mikutano . Wanaonekana wakijadiliana na kutumia lugha ya ishara au kueleza jambo kwa mikono yao huku kompyuta mpakato na vitabu vikiwa mezani.

Wanaume wawili wote wakiwa wamevalia sare za samawati, wakishiriana katika mazingira yanaonakana kama warsha au kiwanda. Wanaume mzee mwenye asili ya kiafrika anaelekeza kwenye kompyuta kibao huku akionekana akifundisha au kueleza kitu kwa mwanaume kijana. Mwanaume kijana ambaye anaulimavu fulani anatasama kompyuta kibao kwa makini. Wanaonekana kuwa wamejikita kwenye kazi yao.

Kijana ameketi kwenye meza, akitumia kompyuta ndogo kwa umakini mkubwa. Amevalia sweta ya rangi ya chungwa iliyokolea, na uso wake unaonyesha umakini alipofanya kazi kwenye kompyuta. Nyuma yake kuna kabati lenye vitabu, vinavyoonyesha mazingira ya kujifunzia au maktaba

Mwalimu mwanamke aliye vaa gauni la rangi ya chungwa na skafu nyeupe anafundisha mwanafunzi mdogo wa kiume. Mwalimu na wanafunzi wote wanaonyesha ishara ya vidole viwili labda wakihesabu au wakifanya mazoezi ya nambari ,wanafunzi wengine wakiwa wamekaa nyuma wakifuata somo.

Msichana mdogo amevaa vipokea sauti masikioni. Ameketi kwenye dawati darasani anaonekana akimsikiliza mwalimu wake ambaye yuko karibu naye na anaonekana akiongea . Kuna maikrofoni mbili mezani zikiashiria labda msichana anajifunza lugha au ana mahitaji maalum ya kusikia. Mazingira yanaonyesha darasa na shule lenye ubao wa kijani kibichi nyuma.

Darasa ambapo mwanafunzi anawasilisha mada mbele ya wanafunzi wenzake. Kwenye skrini kubwa ya projekta kuna mchoro mmoja wa wanafunzi. Anayesikiliza ameketi kwenye kitu cha magurudumu akionyesha ujumuishaji darasani. Wanafunzi wote wanaonekana wakiwa makini na wakifuata somo.

Mwanamke anamsaidia msichana mdogo ambaye amevaa kifaa maalum kichwani wote wawili wanataza ma skrini ya kompyuta ndogo. Na mwanamke anaelekeza kwa kidole chake kwenye data inayoonyeshwa. Hii inaonekana kuwa kipindi cha matibabu ya ubongo, utafiti au tiba inayohusisha utafiti wa mawimbi ya ubongo. Mazingira ni safi na angavu yakiashiria kituo cha afya au maabara.

Mwanamke akimsukuma mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kutembea kwenye barabara ndefu iliyo na ukuta mweupe na sakafu enye miraba ya samawati na nyeupe. Kushoto mwao kuna mpini mrefu uliowekwa ukutani.

Katika sehemu ya kushoto mtu anaonekana akiegemea juu ya rundo la vitabu au madftari akiangalia kwa umakini. Upande wa kulia mtu huyo huyo amelala kifudifudi kwenye mkeka wenye muundo akitumia mdomo wake kushika kalamu na kuandika kwenye daftari lililo wazi.

Kijana ameketi mgongoni mwake akitumia kompyuta mbali. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au ofisi na ngazi za mbao zinaonekana nyuma. kijana huyu anaonekana akizingatia kazi yake kwenye kompyuta, labda anasoma au anafanya kazi. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha lililo karibu, Inaashiria shughuli ya kujifunza kufanya kazi kwa mbali.

Kundi la watu wanne wanafanya ishara kwa mikono yao. Mwanamke aliye mbele amewapa mgongo watazamaji huku akiinua mkono wake na kufanya ishara. Watu wengine watatu walio nyuma yake wanatabasamu na pia wanafanya ishara zinazofanana. Hii inaweza kuwa kundi cha watu wanaojifunza kufanya lugha ya ishara.

Mwalimu mwanamke anamfundisha mtoto mdogo lugha ya ishara. Mwalimu anatabasamu usoni akimwelekeza mtoto jinsi ya kutumia mkono yake kuunda ishara. Mtoto anaonekana kuwa makini na anajaribu kuiga ishara za mwalimu. Nyuma yao kuna bango lenye namba kuanzia moja hadi ishirini likionyesha mazingira ya shule au kituo cha kujifunzia.

Mwanaume kijana ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi, ameshikilia madaftari na vitabu mikononi mwake na amevaa begi mgongoni. Ametazama upande wa kulia na uso wake unaonekana wazi. Amevalia fulana ya rangi ya manjano na ana nywele fupi.

Mkono wa mtu unasoma maandishi ya Braille , kidole kimoja kinaonekana kikifuatilia doti zilizoinuka juu ya karatasi nyeupe. Maandishi haya ya Braille yanawakilisha herufi na maneno, yakiwezesha watu wasioweza kuona kwa kugusa. Nuru inatua kwenye karatasi, ikionyesha wazi muundo wa doti hizi.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza na kuchora au kuandika kwenye karatasi nyeupe. Anaonekana amejikita sana kwenye kazi yake, akiwa ameshika kalamu ya rangi ya machungwa. Kwenye meza, kuna vifaa vingine vya kuchorea kama vile kalamu za rangi mbalimbali, karatasi na vitu vingine vinavyotumika kwa sanaa.

Watu wawili, kijana mmoja na mwanamke mmoja, wanaonekana wameketi kwenye meza yenye kompyuta mpakato. Kijana huyo, ambaye anaonekana kuwa kiziwi kutokana na kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake, anazungumza huku akitumia lugha ya ishara na vidole vyake. Mwanamke anamsikiliza kwa makini. Inawezekana mwanamke huyo ni mkalimani wa lugha ya ishara, mwalimu au mlezi anayemsaidia kijana huyo.

Mwalimu na mwanafunzi wanashirikiana darasani ,mwalimu mwanamke aliyevaa miwani na fulana ya pinki anaonekana akimweleza msichana mdogo kwa kutumia vifaa vya kufundisha vilivyopangwa kwenye fremu ya mbao ,msichana aliyevaa koti na jinsi na fulani yenye mistari anasikiliza kwa makini na anaonekana akijaribu kuelewa somo, mandhari ya nyuma inaonyesha darasa lenye vifaa vya elimu kama vile rafu zenye masanduku ya michoro ukutani.

Mwanamke na kijana wame shirikiana katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akionyesha ulimi kwa utani fulani. Mwanamke anaonekana akimsaidia au akimfundisha kijana huyo. Wote wawili wanatazamana, wakionyesha furaha na mawasiliano mazuri. Mezani kuna vitu vya kucheza vya rangi mbalimbali na kitabu kilicho wazi, vikionyesha mazingira ya elimu au tiba ya kazi.

Wavulana wawili wanashiriki katika shughuli za muziki. Mmoja wao anapiga gitaa, huku akitabasamu na kumtazama mwenzake. Mvulana mwingine, ambaye anaonekana kuwa kwenye kiti cha magurudumu nyuma yake, anacheza kinanda cha kamba za chuma, na anaonekana akizungumza kwa furaha. Kuna vyombo vingine vya muziki kama matari na maraka, vikiwa mezani. Hali na hii inaonyesha furaha na ushirikiano kupitia muziki.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu anajihusisha na kusoma kitabu. Anaonekana amejikita kikamilifu, macho yake yanatazama chini kwenye kurasa la kitabu. Kidole chake kimoja kinaashiria maneno penye kurasa, akionyesha anafuatilia na kusoma. Msichana amevaa shati jeupe ndani na sweta ya kijivu yenye michoro ya rangi juu yake.

Miguu ya mtoto aliyevalia suruali nyekundu, ikisimama juu ya blanketi iliyotandikwa kwenye nyasi. Kwenye blanketi kuna vitu mbalimbali kama vile sponji za rangi tofauti na nguo ya buluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua, na picha inaashiria shughuli ya nje, labda mchezo wa watoto kwa kujifunza kutumia hisia.

Mwalimu anaonekana akifundisha wanafunzi. Mwalimu mwanamke mwenye shati jekundu amesimama mbele ya ubao mwepe uliojaa maelezo akionyesha vitu kwa kidole gumba. Wanafunzi wamekaa kwenye meza zao baadhi yao wakiangalia mbele na wengine wakiongea. Darasa linaonekana kuwa lenye vifaa vya maabara au masomo ya Kisayansi likiwa na meza na viti vya mbao.

Darasa la watoto wachanaga au chekechea. Watoto kadhaa wamekaa kwenye viti vidogo vilivyopangwa katika duara kwenye zulia la buluu. Walimu wawili au wasaidizi wamekaa kati yao wakiongoza shughuli flani. Mwalimu mmoja anaonekana kuwa anawafundisha kitu kwenye ubao mweupe mdogo.

Mwanamke mzima na mtoto wanafanya masomo darasani. Mwanamke huyu anaonekana akimsaidia mtoto kujifunza labda ni mwalimu. Mtoto ambaye anaonekana mwenye umri wa shule ya msingi, anaonekana akifurahi na makini huku akionyesha kitu kwenye kitabu. Nyuma yao kuna ubao wenye herufi za alfabeti zilizochorwa Kwa chaki kuashiria mazingira ya shule.

Mwanamke amekaa ndani ya jengo, akiwa amevaa vipokeasauti vidogo masikioni. Na anatumia simu yake ya mkononi. Ametazama mbele kwa makini. Amevaa koti ya rangi ya kahawia. Kwa mbali nyuma yake ,kuna watu wengine wawili wasioonekana vizuri ,wakionyesha kuwa yupo katika eneo lenye watu.

Msichana anatumia kompyuta ndogo. Anatabasamu na kupunga mkono, ikionyesha labda yuko kwenye simu ya video au darasa la matandaoni. Anaonekana kuwa na furaha, na anafurahia kile anachokifanya.

Mtoto wa kiume mdogo anaangalia kompyuta ndogo kwa shauvu. Mtoto huyu ana nywele fupi za rangi ya kahawia na amevaa shati ya kijivu yenye mikono mirefu. Anatabasamu hadhifu na anaonekana kujishugulisha na kinachoendelea kwenye skirini ya kompyuta.

Mwanamke labda mama au mlezi, anamsaidia mvulana mdogo kuchora au kuandika kwenye karatasi. Wote wawili wanaonekana kutabasamu na kujishughulisha, ikionyesha mwingiliano mzuri na wa upendo. Mvulana anashika kalamu ya rangi na kuna michoro kwenye karatasi mbele yao.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu nzuri anayetumia kifaa cha kutembelea labda kutokana na uhitaji maalum. Amevalia shati jekundu na suruali ya buluu na anaonekana kufurahia muda wake kwenye nyasi. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo na majengo kuashiria mazingira ya nje yenye shughuli.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wanashirikiana kufanya kazi kwenye washa au duka. Wote wamevaa aproni kuashiria kuwa wanafanya kazi za mikono .Mwanamke anashikilia kifaa fulani huku mwanaume akiangalia kompyuta kibao. Labda wakipitia maelekezo au muundo. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya kazi yenye vifaa mbalimbali.

Watoto watatu wa kike wakicheza na vizuizi vya ujenzi venye herufi na rangi mbalimbali, wamekaa chini labda kwenye zulia au mkeka na wanaonekana wakijenga kitu pamoja. Watoto waote wanaonekana wamejikita kwenye shughuli yao wakionyesha ushirikiano na kujifunza kupitia kucheza.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wakiwa wamekaa pamoja mezani wakisoma kitabu. Mwanamke huyo mwenye nywele ndefu za dhahabu anaonekana akimweleza msichana mdogo ambaye ana mkanda wa rangi ya waridi kichwani na anaonekana akifuatilia kwa vidole vyake. Kitabu kipo wazi mbele yao na wote wawili wanaonekana wamezingatia. Mandhari ya nyuma inaonyesha rafu zenye vitu ikionyesha mazingira ya ndani ya kujifunzia.

Wanafunzi wameketi chini kwenye sakafu, pengine ndani ya darasa au ukumbi. Mwanafunzi wa kike aliyevalia miwani mweusi ameketi mbele akishika ubao wa braille , ikionyesha anaeza kuwa kipofu au mwenye uoni hafifu. Wanafunzi wengine, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule za rangi ya bluu, wamekaa nyuma yake wakisoma vitabu. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ya kawaida kwa shule na kuna mwanga wa kutosha unaotoka nje. Picha hii inaweza kuwakilisha elimu jumuishi.

Kundi cha watu wazima na watoto ambapo, watoto wote wako kwenye viti vya magurudumu, wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Wote wamekusanyika kwenye meza nyeupe, huku mtoto mmoja akicheza na vifaa vya rangi mbalimbali. Walimu wanaonekana wakiwasaidia na kuwaongoza watoto, wakionyesha mazingira jumuisha ya kujifunza.